Daktari wa hospitalini, wa kinywa na meno, akiwa anafanya kazi ya kukagua na kung'oa meno ya mteja wake, aliyekuja kupata huduma hiyo ya kinywa na meno katika wodi yake.

Daktari wa kinywa na meno akiwa anampatia matibabu mgonjwa aliyekuja katika wodi hiyo, anayehitaji matibabu ya kung'olewa jino lake kutoka kinywani mwake.

Daktari wa kinywa na meno, akiwa anafanya kazi ya kumuuguza na kumtibia mgonjwa wake, aliyekuja kufanya uchunguzi na matibabu ya kinywa na meno katika hospitali hii.

Daktari wa kinywa na meno akiwa anafanya kazi ya kumtibu mgonjwa katika sehemu zake ya kinywa kwa kumng'oa jino ambalo linaonekana linaleta hitilafu katika kinywa chake.

Maji mengi yatokanayo na mvua ya mafuriko, ikizuia watu kupita upande mmoja kwenda mwingine na kusababisha foleni kubwa katika barabara kubwa.

Watu wakiwa wanafanya msaada wa uokozi, katika mazingira yaliyoharibiwa na mafuriko katikati ya miji, huku kukiwa na maji mengi yanayotiririka kutokana na mafuriko.

Mazingira yasiyo rafiki yaliyoharibiwa eidha kwa mafuriko ama upepo mkali ikiwa yanaonyesha mchafuko mkubwa na hali isiyokuwa ya rafiki katika mazingira hayo.

Watu wakiwa wanafanya kazi ya ukusanyaji wa taka aina za plastiki katika viunga mbalimbali vya mji mkubwa kabisa ili kuufanya uwe safi na salama.

Gari la kukusanya takataka likiwa linafanya kazi ya kukusanya takataka, katika sehemu ya mji na kuziweka sehemu ambayo zitaenda kutupwa na kuhifadhiwa huko moja kwa moja kuepusha uchafuzi wa mazingira.

Vifaa vinavyotumika hospitalini kwa ajili ya kutoa matibabu na kutumika kutibu wagonjwa wanaenda katika wodi mbali mbali katika hospital hiyo inayotoa matibabu kwa wagonjwa.

Sanduku la huduma ya kwanza lenye rangi nyekundu, lililowekwa pembezoni mwa pipa la takataka na kuhifadhi taka hatarishi za hospitalini.

Mwanaume wa makamo mwenye ngozi ya giza amevaa shati ya rangi ya kijani hafifu, akiwa kwenye mazingira ya afya akipimwa shinikizo la damu. Nyuma kuna wahudumu wa afya waliovalia kinga na mwanga hasi unaotoa hali tulivu na salama.

Chumba cha wodi ya hosipitali kikiwa na vitanda vya kisasa vya hosipitali na vifaa baadhi mbalimbali, vinavyotumika katika wodi hiyo kufanya shughuli za kihospitali, katika wodi hiyo hospitalini.

Majengo ya hospitali yakiwa yana watu baadhi mbalimbali ambao yawezakuwa wagonjwa wakiwa katika viunga vya mandhari mazuri ya jengo hilo la hospitali.

Watu wengi wakiwa katika maeneo ya nje ya hospitali, huku kukiwa na magari ya wagonjwa mengi, yakiwa yanabeba na kushusha wagonjwa baadhi katika hospitali hiyo.

Daktari wa kinywa na meno, akiwa anatoa huduma ya matibabu kwa mgonjwa wake mwenye tatizo kwenye mdomo, ikionekana akiwa anang'olewa jino na daktari huyo.

Daktari wa hospital akiwa anatoa matibabu na uchunguzi wa magonjwa katika wodi fulani ya hospitali huku akionekana akifanya kazi hiyo kwa ucheshi na weledi mkubwa

Mfanyakazi wa hospitali ambaye ni muuguzi wa wagonjwa akiwa anaingiza taarifa mbalimbali za kiofisi katika daftari la ofisi.

Wafanyakazi wa hospitali wenye cheo cha maabara wakiwa wanachambua dawa za kuwapa wagonjwa, na kuchambua dawa nyingine zilizoisha na kuweka mpya.

Madaktari wengi wakiwa wanafanya kazi, katika wodi ya upasuaji, wakiwa wanafanya upasuaji wa mgonjwa katika wodi hiyo, huku wakiwa katika mavazi ya kazi yaliyo nadhifu na ya kukinga maambukizi.

Mfanyakazi wa hospitali wa kiume, aweza kuwa daktari akiwa amesimama mbele ya ukuta wa hospitali hiyo, akionekana akiwa anadhifu katika mavazi yake ya kazi.

Daktari wa jinsia ya kike akiwa katika mavazi yake ya kazi yaliyo katika hali nadhifu huku akiwa anatabasamu mbele ya ukuta wa hospitali hizo.

Wafanyakazi wengi wa hospitalini wakiwa katika mavazi yao ya sare, kwa pamoja wakiwa wanafurahia jambo fulani na kupongezana kwa jambo fulani katika hafla hiyo fupi.

Wafanyakazi wa maabara ya hospitali, wakiwa wanaendelea na shughuli zao za kila siku za hospitali, wakiwa wamevalia makoti meupe, ambayo ni kama sare yao ya kazi na mavazi ya kujikinga kama vile barakoa.

Madaktari wa watoto wakiwa wanafanya matibabu na uangalizi wa mtoto mdogo katika wodi hiyo ya watoto wachanga, huku akionekana wakitumia sindano kufanya matibabu ya chanjo ya mtoto huyo.

Mama na mtoto wakiwa katika wodi ya watoto katika hospitali tayari kwa kuhudumiwa na daktari ama muuguzi wa wodi hiyo.

Wazazi wakiwa na mtoto wao mchanga katika I hospitali ama wodi ya watoto. Huku wakiwa wamemshika mtoto wao ambaye anaonekana kuwa mgonjwa kwa wakati huo.

Mtoto mdogo akiwa katika wodi ya watoto katika hospitali; huku akiwa anapima uzito, juu kukiwa na uzani akining'inizwa ili usome kilo za mtoto huyo.

Madaktari wawili mabingwa wanamfanyia mtoto mdogo upasuaji, katika wodi ya wamama na watoto katika hospitali tayari kwa kutatua tatizo la mtoto huyo.

Daktari wa watoto akiwa anatoa chanjo kwa mtoto aliyeko katika wodi yake ya watoto. Pembeni yake kukiwa na mzazi wa mtoto huyo, tayari akiwa anasubiri mtoto afanyiwe matibabu hayo.

Muuguzi wa hospitali katika hodi ya watoto akiwa anamfanyia matibabu mtoto mdogo sana katika hodi moja ya hospitali hiyo ya watoto.

Dawa za matibabu za binadamu, zikiwa zimetunzwa kwenye makabati na majokofu, katika Duka la kuuzia dawa za binadamu, zikiwa zimetunzwa uku kwa ajili ya kuhifadhiwa kwa mda mrefu na kutunza ubora wake.

Muuguzi wa hospitalini aliyesimama, akiwa anamchoma mgonjwa sindano aliyekaa katika kiti chenye rangi nyeusi.

Dawa za kienyeji zitakazotumikia kufanya matibabu ya magonjwa mbalimbali, zikiwa katika makopo ya kuifadhia dawa hizo huku nyingine ikiwa katika sehemu kama kikombe itakayo tumika kunywesha wangojwa dawa hiyo.

Mmea unaotumika katika matengenezo ya dawa za asili, inayosemekana inaweza kutibu magonjwa mengimengi ya kibinadamu, pia kutumika kama chanjo katika magonjwa mbalimbali.

Mbegu za mazao mbalimbali ya kiasili yanayotumika kama tiba za asili za kutibu magonjwa tofautitofauti, na kuzuia kama kinga ya maradhi tofautitofauti.

Kasha ya dawa za asili yanayotumika kama vitamini katika mwili wa binadamu, huku ukiona maelekezo jinsi ya kutumia dawa hiyo, na mchanganyiko wa dawa hiyo.

Dawa ya asili aina ya kitunguu swaumu, ambayo vipo kwa wingi, tayari kwa ajili ya kuchakatwa na kutumika kama dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali na kuzuia magonjwa mbalimbali.

Mmea unaotumika kama dawa za kienyeji, ukiwa wenye ustawi mzuri, na mbegu hizo ambazo hutumika kama dawa za kienyeji kutibu magonjwa ama maradhi mbalimbali.

Maua yanayotumika kama dawa za kienyeji, ama dawa za kiasili, yakiwa yana maua mazuri ya kwenye rangi nzuri za kuvutia na yanapendeza pia.

Dawa ya kiasili iliyotengenezwa kwa kutumia kitunguu maji na limao ikiwa na maelekezo jinsi ya kutumia na matibabu yake na jinsi inavotibu magonjwa hayo.

Tunda aina la papai linalotumika kama dawa za kiasili, kwa sababu mbegu zake hutumika kuchemshwa na kutumika kama dawa kwa watu mbalimbali, inasemekana hutibu magonjwa mbalimbali.

Kasha la kuhifadhia dawa za mimea ambayo hutumika kama dawa za kiasili kutibu magonjwa mbalimbali ama kama chanzo ya magonjwa mbalimbali hasa hasa ya magonjwa ya watoto.

Chupa nyingi za dawa za kienyeji, zikiwa zina dawa tofautitofauti na zenye rangi tofautitofauti, zinazotumika kutibu watu mbalimbali na wagonjwa mbalimbali.

Mmea unaotumika kama dawa ya asili ukiwa umechanganywa na maji kwenye kikombe, tayari kwa mgonjwa wa ama mtu kutumia dawa hiyo ya asili kama kujikinga na magonjwa ama kutibu magonjwa mbalimbali.

Mmea unatumika kama dawa za asili ambao majani yake huchemshwa na maji yake kutumika kama dawa, ama dawa za asili kutibu magonjwa tofautitofauti, kama chanjo ya magonjwa fulani.